Gari kubwa likiwa limefunguliwa, ndani kuna watu wanaonyanyua viroba vya mbolea na kuweka watu mabegani kwa ajili ya kwenda na kuipanga sehemu maalumu. Pembeni kuna watu wengi wamekaa pamoja na magari meupe.

Dawa za mifugo kama mbwa iliyowekwa na kuhifadhia vizuri, kwenye kifungashio maalumu cha bosksi lenye rangi nyeupe na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Dawa mbalimbali za mifugo kama ng'ombe, mbuzi, mbwa, zilizofungwa vizuri kwenye vifungashio na vingine kwenye vichupa maalumu vilivyopangwa vizuri kuvutia wateja.

Dawa za mifugo kama ng'ombe zilizofungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu na kuhifadhiwa vyenye rangi nyeupe vikiwa vina picha ya ng'ombe na kupangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Dawa za mifugo mbalimbali zimewekwa na kutunzwa vizuri kwa kuhifadhiwa kwenye vifungashio maalumu na kupangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Dawa ya mifugo kama mbwa na paka inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali, ikiwa imefungwa na kuwekwa kwenye kifungashio maalumu kwa ajili ya kuhifadhi na imepangwa vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja.

Dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali, yanayowapata mifugo kama ng'ombe, imefungwa vizuri na kuhifadhiwa kwenye chupa maalumu lenye rangi nyeupe, lenye ujazo wa lita moja, kimepangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Dawa za mifugo kama mbuzi, ng'ombe na farasi zilizofungwa vizuri kwenye kifungashio maalumu na kuhifadhiwa na zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Wanaume wawili wakiwa kwenye banda lililotengenezwa kwa miti na kufunikwa kwa maturubai meupe, wakiwa wameshika chepe wanachanganya mbolea itakayo tumika mashambani.

Dawa za kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama kama mbwa pamoja na paka, zimefungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu na nyingine kwenye chupa na kupangwa kwa kuvutia wateja.

Dawa za mifugo mbalimbali zikiwa zimefungwa vizuri kwenye kifungashio maalumu cha pakti na kuhifadhiwa. Zimepangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Dawa ya mifugo kama kuku, imefungwa vizuri kwenye chupa na kuhifadhiwa vizuri ili isiharibike, imepangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali za mifugo, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Banda kubwa lenye mwanga wa kutosha, likiwa na mifuko mingi yenye mbolea ina rangi nyeupe, kuna wanaume wawili wamesimama eneo hilo.

Shamba kubwa ndani yake kuna miche mingi ya zao la kahawa, likiwa limestawi vizuri na limekomaa tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mazao ya biashara yaliyopandwa kwa mstari yamestawi vizuri, huku kukiwa mimea mbalimbali.

Kilimo cha kisasa ambapo migomba mifupi ikiwa imezaa tayari tunda ambalo ni ndizi linalotumika katika biashara, pembeni kuna nyasi fupifupi pamoja na miti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la biashara la tango lililostawi vizuri. Huku mtu mmoja akiwa anaonekana mkono akiwa ameshika moja ya zao hilo. Chini kuna bomba nyeusi yenye maji inayotumika katika umwagiliaji.

Wakulima wengi wakiwa wamevuna viazi kutoka shambani na kuvikusanya sehemu moja wakiwa wanavichambua na kuvipakia kwenye mifuko maalumu kwa ajili ya kufanya biashara.

Mkulima amevuna mahindi mengi sana kutoka kwenye shamba kubwa na kuyaanika kwenye turubai, lengo likiwa ni kukauka, iliyafae kwenye biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha matuta ambapo mazao ya biashara yamepandwa kwa mstari na kustawi vizuri, huku bomba nyeusi zenye maji zikiwa zimepita kwa ajili ya umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri huku yakiwa yamewekewa miti kwa ajili ya ukuaji. Chini kuna bomba nyeusi zenye maji zinazotumika.

Wakulima wengi wakiwa wanachambua na kupakia kwenye mifuko maalumu, zao la vitunguu lililovunwa na kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya kufanya biashara .

Shamba kubwa sana ambapo watu wamevuna zao la biashara aina ya karoti nyingi tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya kufanya biashara.

Wakulima wengi wakiwa kwenye shamba kubwa wakivuna zao la viazi kwa ajili ya kufanya biashara, huku mmoja akiwa amebeba mtoto mgongoni eneo hilo limezungukwa na mahindi.

Shamba kubwa ambapo wakulima wamevuna zao la vitunguu kwa ajili ya kufanya biashara na kuvirundika sehemu moja tayari kwa kuviweka kwenye vifungashio kupeleka sokoni.

Wakulima wengi wakiwa shambani, wamevuna viazi vingi na kuvirundika sehemu moja, kwaajili ya kufanya biashara eneo hilo kuna miti.

Mwanaume mmoja mwenye upara amevaa fulana akiwa amesimama kwenye zao la kahawa lililokomaa

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la biashara na nyanya ambayo limepandwa kwa mistari na limestawi vizuri tayari limetoa matunda kuna mwanaume mmoja akiwa ameshika trei, akiwa anataka kuvuna kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Wakulima wakiwa kwenye shamba kubwa la miche ya kahawa wakiwa wameshika kifaa maalumu, wakiwa wanavuna zao la kahawa kwaajili ya kufanya biashara.

Mazao mbalimbali ya biashara, yamepandwa na yamestawi vizuri tayari kwa kufanya biashara pembeni kuna nyumba pamoja na nyasi.

Shamba kubwa lilolimwa ndani kukiwa na wafanyakazi wengine wakilima viazi

Mkulima mmoja akiwa amevuna zao la biashara aina ya kabichi na kulikusanya sehemu moja tayari kulipeleka sokoni kwa ajili ya kufanya biashara.

Mwanamke mmoja akiwa kwenye shamba kubwa la mahindi, akiwa amebeba kiroba chenye mahindi, na amevuna mengi, akiwa ameyakusanya sehemu moja kwa ajili ya kufanya biashara.

Shamba kubwa lenye miti ya mikahawa ambapo kahawa zimestawi vizuri na tayari zimekomaa tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya kufanya biashara.

Wakulima wengi wakiwa katika shamba kubwa wakivuna zao la biashara aina ya nanasi, na kulipakia kwenye matrei na mengine wameyakusanya sehemu moja kwa ajili ya kufanya biashara.

Mwanaume mmoja akiwa amevuna zao la biashara aina ya pilipili hoho, na kulipakia kwenye viroba, tayari kwa kulipeleka sokoni, kwa ajili ya kufanya biashara.

Wanaume wawili wakiwa kwenye shamba, wameshika maembe tayari kwa kufanya biashara, nyuma kuna mazao yaliyostawi vizuri yaliyolimwa kwa mstari.

Wakulima wawili (wa kike na kiume) wakiwa wapo kwenye shamba lililolimwa kisasa, wakiwa wanapalilia na wanakagua mazao kwa ajili ya kufanya biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, cha zao la biashara aina ya mapapai yaliyopandwa vizuri kwa mstari na yametoa matunda kwa ajili ya kuvunwa na kuuzwa.

Kilimo cha tekinolojia ya kisasa ya zao la biashara aina ya nyanya, zilizopandwa kwa mstari. Eneo hilo kuna mwanaume amechuchumaa akiwa anakagua, chini kuna bomba zenye rangi nyeusi zinazotumika katika umwagiliaji.

Shamba kubwa la kisasa, ambapo mazao yamelimwa kwa mstari, chini kuna bomba lenye rangi nyeusi, za maji zinazotumika katika umwagiliaji. Kuna wakulima wakiwa wanavuna nyanya zilizokomaa kwa ajili ya kufanya biashara.

Mazao ya biashara kama karoti, vitunguu yaliyovunwa kutoka kwenye shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta, pembeni kumezungukwa na miti.

Kilimo cha kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mistari na yameota vizuri. Chini kuna bomba nyeusi zenye maji, zinazotumika wakati wa umwagiliaji zimewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mazao yaliyopandwa kwa matuta na yamestawi vizuri, kuna watu wawili katika shamba. Eneo hilo limezungukwa na makazi ya watu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandikizwa kwa mstari na yameota vizuri, kuna bomba nyingi nyeusi za maji zenye rangi nyeusi zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazoa yamepandwa kwa mstari kwa kuzingatia aina ya mimea na yamestawi vizuri, yamewekwa ndani ya hema lililotengenezwa kwa miti linalozuia wadudu waharibifu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ambapo miche ya mazao mbalimbali imepandikizwa kwenye viriba vyenye rangi nyeusi na tayari imeanza kuota.

Shamba kubwa lenye mazao mbalimbali yaliyolimwa kwa kisasa na kwa mpangilio mzuri wa kuzingatia aina ya bidhaa, eneo hilo limezungukwa na miti mingi.

Wakulima wawili wakiwa kwenye shamba la kisasa wamechuchumaa, pembeni kuna nyanya iliyo komaa, chini kuna bomba nyeusi zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye nyasi nyingi lina mazao mbalimbali aina ya mapapai yaliyopandwa vizuri, na yametoa matunda kwa ajili ya chakula au biashara.

Wakulima wanne, waliovaa mavazi maalumu, wakiwa wanavuna maparachichi na kuyaweka kwenye matrei yenye rangi ya njano. Eneo hilo lina mimea mingi.

Wakulima wakiwa kwenye shamba kubwa wakiwa wanavuna viazi vilivyopangwa kwa mafungu mafungu tayari kwa kufanya biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ,ambapo mazao yamepandwa kwenye vifaa maalumu vyenye uwazi na yamestawi vizuri, yamewekwa ndani ya hema linalotumika kuzuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao mengi yamepandwa vizuri na yamestawi na yamewekwa ndani ya hema liliotengenezwa vizuri na imara kwa kuzuia wadudu hatari

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo matrekta yakiwa kwenye shamba lenye nyasi nyingi kwa ajili ya kilimo. Hali ya anga ikiwa na wingu la rangi ya bluu pamoja na nyeupe.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kwa kutumia mashine ambapo trekta lenye rangi ya bluu ikiwa inaendelea kulima shambani, pembeni kuna miti na mtu mmoja akiwa amesimama.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo trekta likiwa shambani linalima, tayari limelima eneo kubwa sana eneo hilo limezungushiwa na mbao.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri, yamewekwa ndani ya hema linalotumika kuzuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolijia ya kisasa kinachotumia mashine, huku trekta ndogo ikiwa shambani inalima na tayari imeshalima yenyewe eneo kubwa.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kutumia mashine ambapo mazao yamepandikizwa na kupangiliwa vizuri kwenye viroba na yamestawi vizuri. Yamewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, huku mazao yakiwa yamepandwa kwenye madishi yenye rangi nyeupe, na yamestawi vizuri na kuwekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine ambapo trekta likiwa shambani lipo linalima likiendeshwa na wanaume wawili pembeni kuna shamba la mahindi pamoja na nguzo yenye nyanya za umeme

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo trekta lipo shambani, lenye rangi nyekundu likiwa linalima ndani kuna mwanaume anae liendesha kuna eneo kubwa ambalo bado halijalimwa.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kutumia mashine huku trekta ikiwa katika shamba inafyeka nyasi ndefu zilizostawi, hali ya anga ikiwa na wingu la bluu na nyeupe.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine huku mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri, yamewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, huku mazao yamepandwa kwenye kifaa maalumu na kuwekwa sehemu ya wazi. Kuna mitambo mbalimbali, inayotumika katika umwagiliaji.

Bwawa kubwa lenye maji mengi la kufugia samaki likiwa imefunikwa na wavu, eneo ilo lina nyasi pamoja na miti mingi mingi kidogo.

Sehemu yenye mwanga wa kutosha ya kufugia samaki ikiwa na maji mengi pamoja na chakula.

Dishi kubwa lenye rangi ya bluu la kufugia samaki ndani kuna maji mengi na samaki wengi sana, pembeni kuna mwanaume mmoja akiwa amesimama amelishika.

Bwawa kubwa lenye maji mengi linalotumika katika ufugaji wa samaki. Kuna mwanaume amesimama pembeni akiwa anaweka chakula. Eneo hilo limezungukwa na nyasi pamoja na miti.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mazao tofautitofauti, ya chakula yaliyowekwa kwenye viroba vilivyowazi na kufunguliwa kwa ajili ya kuvutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali ya chakula zikiwa zimewekwa kwenye vikapu, na zimepangwa vizuri kwa kuvutia wateja, juu yake kukiwa na ndoo ambayo inatumika kama kipimio.

Watalamu wa kuhifadhi misitu wakihifadhi

Mtaalamu anayehusika katika kuhifadhi misitu akiwa amenyosha mkono wamevaa fulana yenye rangi ya kijani pamoja na suruali nyeusi, pembeni kuna miche mingi ya miti iliyopandwa kwenye viriba na kupangwa kwa mafungumafungu kwa kuzingatia aina ya mti, eneo hilo limezungukwa na miti pamoja na majani.

Mandhari nzuri ya asili yenye miti mingi huku kukiwa kuna mti mkubwa wenye matawi yaliyojikunja katikati kuna njia ndogo ya watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye mto mkubwa wenye maji mengi ulio katiza katikati ya msitu wenye miti mingi, kuna daraja linalotumika na watembea kwa miguu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa ndani ya bomba lenye rangi nyeupe ,lenye uwazi akiitaji udongo mwingi bali maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba nyeupe, hakihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye vifaa maalumu, kuna bomba zenye maji yaliyo na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea, pembeni kuna ndoo nyeupe.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao mbalimbali, kama mchicha, yamepandwa kwenye bomba nyeupe zenye uwazi. Hakihitaji udongo, bali kinahitaji maji yenye virutubisho mbalimbali, vinavohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kilichopandikizwa kwenye bomba jeupe na kustawi vizuri, hakihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na kemikali na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye vifaa maalumu vyenye rangi nyeupe na yamestawi vizuri hakihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na kemikali kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilmo cha teknolojia ya kisasa ambapo maji yamechanganywa na virutubisho mbalimbali

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba nyeupe zenye uwazi katikati na yamestawi vizuri, hakihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha kiteknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye mabomba meupe yenye uwazi, akihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba zenye rangi nyeupe, zenye uwazi na yamestawi vizuri, hakihitaji udongo, bali maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, kwa ajili ya ukuaji wa mimea, kuna mwanaume mmoja akiwa anamwagilia maji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba nyeupe zenye uwazi na yamestawi vizuri, akihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi na yamestawi vizuri .Hakiitaji udongo kinahitaji maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Vifaa maalum vyenye rangi nyeupe na bluu vyenye uwazi vya kuwekea mazao mbalimbali kwa kilimo cha kisasa, ambacho hakihitaji udongo kinachohitaji maji yenye mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba nyeupe zenye uwazi, kilimo hichi hakiitaji udongo mwingi kinahitaji maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi maalumu na yamestawi vizuri, kilimo hichi hakihitaji udongo bali kinahitaji maji yenye mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea, Eneo hilo kuna mwanamke mmoja akiwa amesimama.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye kifaa maalumu, hakihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi na yamestawi vizuri. Hakihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho mbalimbali, vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamewekwa kwenye viriba na kuwekwa kwenye bomba ndefu, yakihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na kemikali kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandikizwa kwenye viriba na kuwekwa kwenye bomba ndefu nyeupe, yenye uwazi. Hakihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na kemikali, kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao aina ya nyanya yamepandwa kwa mstari, na yamestawi vizuri yamewekewa kamba zilizoning'inizwa kwenye mti zinazoongoza ukuaji. Katika eneo hilo kuna mwanaume ameinama, yamewekwa ndani ya hema kuzuia uharibifu.

Kiwanda kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kusindika mazao mbalimbali ndani kukiwa kuna wafanyakazi wengi waliovaa mavazi maalumu wakiwa wanapanga mazao, pembeni kuna matrei yenye rangi tofauti tofauti kwa ajili ya kubebea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri, kimewekwa ndani ya hema kubwa inayozuia wadudu waharibifu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufugia, ndani kuna kuku wengi wa nyama wenye rangi nyeupe, kuna vifaa vya kuwekea chakula pamoja na vya kuwekea maji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la nyanya, lililopandwa vizuri na kutoa matunda yaliyo tayari yamekomaa, pembeni kuna uzio wa senyenge.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda ambapo mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri, yamewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye shamba kubwa kwa mstari na yamestawi vizuri, eneo hilo kwa mbali kuna miti pamoja na banda kwa pembeni.

Mkulima akiwa anazoa na kupakia vitunguu kwenye mfuko, vilivyorundikwa sehemu moja, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kufanya biashara.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufugia, ndani kuna kuku wengi wenye rangi nyeupe pamoja na vifaa vya kuwekea chakula pamoja na maji.

Kiwanda kikubwa chenye mwanga wa kutosha, cha kusindika mazao mbalimbali, huku ndani kukiwa na wafanyakazi wengi waliovaa mavazi maalumu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda ambapo mazao yamepandwa kwenye shamba kubwa na yamestawi vizuri, kwa mbali kuna makazi ya watu pamoja na miti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri. Yamewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu. Kuna mwanaume mmoja akiwa anakagua mimea.

Mwanaume mmoja akiwa kwenye shamba kubwa la zao nyanya zilizo pandwa kisasa na kustawi vizuri, chini kukiwa na bomba nyeusi zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji zimewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa chwa kupandikizwa cha umwagiliaji, ambapo mazao yamepangwa kwa mstari na yamestawi, kuna bomba nyeusi zilizopita kwenye kila mstari zenye maji yanayotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji ambapo mazao yamepandwa kwa mstari, chini kuna bomba lenye rangi nyeusi la maji linalotumika katika umwagiliziaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, ambapo shamba limelimwa kwa matuta katikati kuna bomba lenye maji, linalomwagilia eneo hilo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji ambapo, mabomba mengi ya maji yenye rangi nyeusi yamepitishwa kwenye shamba na kwenye kila zao kwaajili ya umwagiliaji; sehemu nyingine kuna miti mingi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, ambapo mazao yamepandwa vizuri kwa mstari na yamestawi vizuri. Kuna bomba ndefu nyeusi zilizolazwa katika kila mstari, zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, huku shamba kubwa likiwa limelimwa mbegu zimepandikizwa chini kuna bomba zenye rangi nyeusi zenye maji zinazotumika katika umwagili, kukiwa kunaonekana kivuli cha binadamu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, ambapo mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri, kuna bomba kubwa lenye maji linalotumika katika umwagiliziaji.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia ikiwa na miti mingi pamoja na vichaka vilivyokaribiana na nyasi, ina mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye nyasi fupifupi, vichaka pamoja na miti mingi iliyokaribiana. Ina sehemu ya muinuko iliyotengeneza mlima.

Mandhari nzuri ya asili, ya kuvutia, ikiwa na barabara ndefu ya vumbi, iliopiga kona, lakini inayopita kwenye mlima, ina miti mingi isiyo ya kupandwa iliyo karibiana, kwa mbali kuna mlima.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia ikiwa na mimea mbalimbali ya asili ina mawe tofautitofauti yanayovutia, yenye maumbo mbalimbali yaliyotengeneza mlima.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, ikiwa na mawe, miti mirefu, nyasi nyingi pamoja na ziwa lenye maji mengi. Hali ya anga ikiwa na wingu la bluu pamoja na nyeupe kwa mbali.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia katikati ina uwazi wa aina moja ya mazao, pembeni kukiwa na miti mingi, kuna mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye mabonde mengi na milima yenye maumbo tofauti tofauti katikati kuna njia ya watembea kwa miguu pamoja na miti mingi.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye miti midogo midogo iliyofungamana, kuna mawe yaliyobebana na yametengeneza mlima.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya asili yenye mto mkubwa wenye maji mengi, pembeni kuna banda lililowezekwa kwa kutumia majani, huku pembeni kukiwa na miti mingi, jua likionekana linachomoza.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye njia ndefu yenye konakona, pamoja na mabonde mengi. Ikiwa kuna miti na nyasi, mawingu yakiwa ni ya kijivu pamoja na meupe yenye dalili ya mvua.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye barabara ndefu ya vumbi ikiwa na nyasi kavukavu pamoja na mti, una milima ya maumbo tofauti tofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye miti mingi, mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofauti tofauti, hali ya anga ikiwa na wingu leupe pamoja na bluu kwa mbali.

Mandhari nzuri ya asali ya kuvutia ikiwa na mandhari nzuri ya kuvutia

Mandhari nzuri ya asili yenye mwanga wa kutosha, yenye nyasi nyingi ikiwa na njia ndogondogo, kuna miti mingi iliyokaribiana na kutengeneza msitu.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, ikiwa na wanyama wengi wa pori kama pundamilia pamoja na swala; wakiwa wanakula majani. Eneo hilo lina miti mingi mifupimifupi pamoja na mlima.

Madhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye mawe makubwa yaliyo na maporomoko, huku kukiwa na mwanamke mmoja akiwa anatalii eneo hilo.

Mandhari nzuri ya asili, yenye nyasi nyingi na mimea mbalimbali, ikijumuisha mlima mkubwa; hali ya anga ikiwa na wingu la kijivu lililochanganyikana na jeupe.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye miti mingi pamoja na vivutio vya mawe yaliyobebana, ikiwa kuna milima yenye maumbo tofauti tofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye mto mkubwa sana wenye maji mengi, unaokatiza katikati ya msitu wenye miti mingi iliyokaribiana, pembeni kuna pipa.

Watu wengi, wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kufanana kama kofia, glavu, buti na ovaroli wakijiandaa kwenda kurina asali msituni.

Banda kubwa la kufugia mifugo lililotengenezwa kwa kutumia miti, ndani yake kuna ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi, juu limewezekwa kwa mabati.

Sehemu kubwa iliyozungushiwa uzio wa senyenge, ndani kuna bata wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi huku kukiwa na mtu mmoja anawapa chakula eneo hilo limezungukwa na miti.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha; ndani kuna watu wawili mmoja akiwa amevaa barakoa; kina sehemu kubwa ya kulia chakula kikiwa na kuku wengi waliopitishwa vichwa.

Chumba kikubwa chenye mwanga wakutosha cha kufugia kuku, banda likiwa limetengenezwa kisasa likiwa lina sehemu ya kuwekea chakula pembeni kuna vifaa vya kuwekea maji.

Chumba chenye mwanga wa kutosha cha kufugia, ndani kuna kuku wengi wa mayai wakiwa wamesimama wanatafuta chakula mwingine amelala, pembeni kuna kifaa cha kuwekea maji chenye rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja aliyevaa mavazi maalumu, akiwa amesimama kwenye mabanda ya kufugia bata wengi wenye rangi nyeupe. Mabanda hayo yametengenezwa kwa kutumia miti, huku kukiwa na kiroba kimening'inizwa pembeni.

Mwanaume mmoja ambaye ni mfugaji wa bata wenye rangi nyeupe akiwa ameinama, ameshika mfuko wenye rangi nyeupe akiwa ndani ya banda pembeni kukiwa na mimea mbalimbali.

Mbegu za mazao mbalimbali kama maboga, zimefungwa na khifadhiwa vizuri kwenye mfuko maalumu wenye rangi ya njano, kijani na nyeupe; uliopangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu zilizopandikizwa kwenye vitalu na kuwekwa vizuri kwa mstari, zimewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu za mahindi, yakiwa yamestawi vizuri, yamepandwa kwa mstari. Chini kuna bomba za maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Mbegu za mazao mbalimbali, zimefungwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye vifungashio maalumu. Vilivyo pangwa kwa kuvutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali zimewekwa na kuhifadhiwa kwenye kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe, kijani pamoja na njano kwa kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali kama: vitunguu, bamia, zinazo tumika katika kilimo zimewekwa kwenye vifungashio maalumu na kupangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Wakulima wengi wakiwa wamevuna mazao ya biashara na kuyapanga sehemu ya wazi kwenye viroba vilivyowazi kwa ajili ya kuvutia wateja, mazao mengine yapo kwenye viroba ambavyo vimefungwa na kupangiliwa vizuri kwa pembeni.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye matuta, huku bomba zenye maji zikiwa zimepita juu ya mazao, kwa ajili ya umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu ambazo zimepandikizwa kwenye ardhi na zimestawi vizuri, kuna bomba ndefu zenye rangi nyeusi zenye maji zilizopita katika kila mstari zinazotumika kwenye umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu zimewekwa ndani ya hema

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu zilizopandikizwa kwenye viriba na kupangwa vizuri kwa mstari, kwa kuzingatia aina ya mbegu, zimewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa kwenye kifungashio maalumu chenye rangi ya njano, kijani pamoja na kupangilia sehemu nzuri kwa kuvutiwa wateja.

Mbegu mbalimbali za mazao ya chakula zimepangwa vizuri kwenye sahani, na kupangiliwa kwa mistari kwa kuzingatia aina ya mbegu. Kwa kuvutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa zimepangwa sehemu ya wazi zikiwa zimefunguliwa na zinavutia wateja. Pembeni kukiwa kuna watu wamekaa, wanaonekana mikono.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri yamewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Mbegu za mazao mbalimbali zilizohifadhiwa vizuri kwenye vifaa maalumu, na kuwekwa sehemu kwa kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali zimefungwa kwenye vifungashio maalumu na kuhifadhiwa vizuri, zimening'inizwa kwenye henga kwa kuvutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali, kama vitunguu na nyanya, zimewekwa vizuri kwenye vifungashio maalumu na kuhifadhiwa vizuri, zimepangwa kwa kuvutia wateja.

kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu zilizopandwa vizuri kwenye shamba kubwa kwa mstari, na zimestawi vizuri, huku mazao yakiwa yameota na yana rutuba.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye shamba kubwa sana na yamestawi vizuri, kuna bomba nyingi zenye rangi nyeusi za maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Mabanda ya kisasa ya kufugia wanyama kama mbwa yaliyotengenezwa vizuri kwa uimara kwa kutumia wavu, ndani kuna mbwa wawili, pembeni kuna miti mingi.

Banda la kisasa lililotengenezwa kwa kutumia wavu pamoja na mbao, pembeni kukiwa na nyumba yenye maua inayotumika kuhifadhi mbwa.

Banda la kufugia mbwa lililotengenezwa kwa kutumia mbao, na kwa ubunifu mkubwa. Ndani kuna mbwa aliyelala akiwa amesimamisha masikio, na kuangalia kwa ukali.

Mabanda maalumu yaliyotengenezwa kwa ubunifu kwa kutumia mbao, yameezekwa kwa bati yakiwa yana madirisha ya wavu, yanatumika kutoa tiba kwa wanyama mfano kuwachanja.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa ubunifu mkubwa kwa kutumia mbao, yameezekwa kwa bati yakiwa na madirisha ya wavu yanatumika katika zoezi la kutibu wanyama au kwenye kutoa chanjo.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia mbao, lishaezekwa kwa bati likiwa na mlango wa chuma. Linatumika kufungia mifugo, kuna mbwa wawili wamelala.

Ndege asiye wa kufugwa ,akiwa amesima kwenye mti ana mdomo wa kuchongoka.

Mnyama asiye wa kufugwa aina ya sokwe akiwa kwenye msitu ana mkia mrefu, mwili wake umefunikwa na manyoya mengi.

Bwawa kubwa, lenye maji mengi, lenye mnyama asiye wa kufugwa, aina ya kiboko, eneo hilo limezungukwa na mimea mbalimbali, kwa mbali kuna gari la watalii.

Ndege asiye wa kufugwa akiwa amesimama kwenye mti wenye tawi lililokauka, ana baka lenye rangi nyeupe pamoja na manyoya ya kijivu, ana mdomo uliochongoka kwa kupinda kwenda chini.

Wanyama hatari aina ya mamba wasio wa kufungwa, wakiwa sehemu ya wazi; mkubwa mmoja akiwa ameachama.

Ndege asiye wa kufungwa mwenye rangi nyeupe akiwa na manyoya meusi, akiwa na mdomo wa kuchongoka kwenda chini.